Dawa za mifugo na mimea za aina tofauti, zinazoua vijidudu, kama kupe, minyoro na kuleta virutubisho, zipo dukani zikiwa zimepangwa kwenye makabati ya vioo.

Mbolea iliyokusanywa, ikichambuliwa na wakulima wawili. Tayari kwa ajili ya kuiweka na kujaza ndani ya viroba, ili kuuza.

Dawa ya mifugo aina ya mbwa, wanayoitumia kwa kutafuna, imefungashwa kwenye boksi, tayari kwa ajili ya kuuza.

Ndani ya duka linalouza dawa na virutubisho vya mifugo na mimea vimepangwa kwenye makabati yaliyo wazi.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya mbuzi, kondoo na ng’ombe inayotumia sindano imejazwa kwenye kikopo chenye mfuniko wa njano.

Mkulima aliyevaa koti jeusi la kazi, ameshikilia mbolea kiasi kwenye mikono yake, kutoka kuchota kwenye sehemu aliyoikusanyia.

Duka liitwalo "osho", linalouza dawa za mifugo na mimea na ya kuua vijidudu vya aina toafuti.

Dawa za aina tofauti kwaajili ya mifugo zimewekwa na kupangwa kwenye duka, tayari kwaajili ya mteja kununua.

Dawa kwa ajili ya mifugo, inayoua vijidudu wanaokaa ndani ya mwili wa mnyama na nje, kama vile kupe na minyoo.

Dawa ya vidonge inayotafunika kwa ajili ya mifugo kama: mbwa inayosaidia mifupa na kuipa virutubisho.

Dawa inayotumika kwenye mifugo, kama vile: ng'ombe, mbwa kondoo na mbuzi, iliyojazwa kwenye kikopo chenye mfuniko mwekundu.

Dawa iliyowekwa kwenye kifungashio na kufungwa, inayotumika kwaajili ya ndege kuku na mabata kusaidia magonjwa ya kwenye mfumo wa hewa kwaajili ya wanyama ambao sio wakuliwa.

Dawa ya mifugo inayosaidia kuua vijidudu kama kupe, wanaowavamia wanyama kwa kupulizia juu ya ngozi zao.

Dawa za mifugo na za mazao, zilizohifadhiwa kwenye vikopo vya aina tofauti, zimepangwa kwenye makabati yaliyo wazi ndani ya duka.

Dawa inayoongeza virutubisho kwa mifugo kama kuku na viaranga, iliyowekwa kwenye vifungashio tayari kwa ajili ya kuuza.

Magunia makubwa yenye dawa za mimea na mazao, yanashushwa kutoka kwenye fuso na wakulima wa kiume wakiyabeba kwenye mabega yao.

Dawa kwa ajili ya mimea zikijazwa kwenye viroba na kufungwa kwa kutumia mashine, zipo tayari kwa ajili ya kusafirisha.

Dawa ya mifugo iliyowekwa kwenye vifungashio vya aina mbili, cha kwanza cha karatasi na chapili cha kopo, pia kuna picha ya mifugo wanaotumia dawa hiyo, ng'ombe, nguruwe, mbuzi na kuku.

Dawa ya kuua minyoo ambayo inatumika kwenye mifugo ya mbwa na paka, wakitafuna kama chakula imefungashwa kwenye boksi.

Dawa ya kuulia kupe, ambao wanakuwa wapo kwenye mifugo. Inapulizwa juu ya ngozi zao.

Duka linalouza dawa za mifugo za aina tofauti kama vile; vidonge, maji na zile za kupulizia zimepangwa vizuri kwenye kabati.

Muuzaji wa dawa za mimea na mifugo kwa ajili ya kuleta virutubisho, kuua vijidudu kama minyoo, kupe, na zile za kupulizia, amesimama mbele ya duka lake akisubiria wateja.

Mbele ya duka wanalouza dawa za mifugo, vyakula, sindano, vidonge, wamesimama wateja na wasafirishaji wa hizo dawa.

Mazao ya aina ya papai yanalimwa na kuvunwa shambani. Matawi yake ni marefu na yamejaa matunda.

Wakulima vijana wapo shambani wakiwa wameshikilia kikapu chao wanachoweka mavuno ya mazao waliyoyalima.

Mazao aina ya viazi mviringo, vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa shambani. Wapo wakulima wanaovijaza kwenye magunia.

Mazao aina ya pilipili hoho, yamekusanywa na wakulima na kujazwa kwenye vikapu vikubwa, tayari kwa ajili ya kuuza.

Mazao aina ya vitunguu vilivyovunwa na kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima wameyashikilia na kuyajaza kwenye viroba.

Nyanya zilizo oteshwa kwa kutumia viroba, zimepangwa kwa ustadi, zenye rangi ya nyekundu na kijani majani yake ni mafupi.

Mazao yaitwayo nyanya yamekusanywa mahali pamoja, yenye rangi nyekundu na kijani mpauko, zimezungushiwa na uzio wa miti midogo yenye rangi ya kijani.

Mazao aina mbili, mahindi yenye majani marefu ya kuinuka na matikiti yenye majani mafupi ya kusambaa kwenye udongo. Yamepandwa kwenye shamba kubwa na kwa ustadi.

Mazao ya aina ya viazi vitamu, yamevunwa na wakulima yakakusanywa sehemu moja tayari kwa ajili ya kuyapakia kwenye vikapu vyao na kuuza.

Zao la aina la viazi mviringo yanawekwa kwenye magunia na wakulima waliyoyashikiria tayari kwa ajili ya kuuza.

Mazao aina ya karoti, yaliyovunwa shambani, yamewekwa kimafungu tayari kwa ajili ya kuyabeba na kuyauza.

Mazao ya aina ya viazi mviringo yapo shambani, ya kivunwa na wakulima walioinama na wengine wamebeba watoto mgongoni.

Mkulima amevaa mabuti chini, amesimama katikati ya shamba lake la mahindi akiyavuna tayari kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wapo shambani, wakiinama kuvuna mazao ya aina ya viazi, wakiwa wametawanyika.

Mazao ya aina ya tango yenye rangi ya kijani yamelimwa shambani, yameota kwa kuning'inia. Upo mkono wa mkulima ameshikilia moja wapo.

Shamba lenye mazao ya aina ya kabeji yenye majani mapana yakiwa yamesambaa, yupo mkulima akiwa amesimama katikati akiyatazama kwa umakini.

Mazao ya aina ya nanasi yamelimwa kwenye shamba kubwa yapo tayari kwa ajili ya wakulima kuyavuna na kupeleka wauzaji.

Wakulima wapo shambani wakiwa, wameshikilia mabeseni, wakivuna mazao ya aina ya nyanya huku wakiwa wametawanyika.

Miti na matunda ya pensheni, yapo shambani, mkulima akiyakagua mazao hayo, kila jani lenye urefu wake.

Zao aina ya karanga wapo wakulima wakipekechua, nakutoa maganda na mengine kujaza kwenye magunia tayari kwa ajili ya kuuza.

Migomba yenye matawi marefu yamezungushiwa uzio, kwa chini lipo mpira linalomwagilia maji kwenye zao hilo.

Mazao ya aina ya embe bolingo wa miradi nyekundu na wakulima, ameshikilia mengi na mbababa ameshikilia mawili.

Mazao yenye rangi ya kijani yenye urefu wa kiasi, yamepandwa katikati ya bustani, shina moja lina majani mafupi na lingine matawi yake ni marefu yafananiayo na migomba.

Mazao ya mahindi yaliyovunwa na kukusanywa sehemu moja. Yupo mkulima akiyachota.

Shamba lenye migomba yaliyotawanyika, yakiwa yameshikilia mikungu ya ndizi, na matawi yake ni marefu.

Mikungu iliyojaa ndizi inaning'inia kutoka kwenye miti ambayo ni migomba, iliyopandwa katika shamba lenye matawi marefu na mapana yenye rangi ya kijani.

Kwenye shamba la zao la karoti, wapo wakulima wakikusanya mazao hayo, mmoja ameyashikilia mkononi, mwingine ameyaweka kwenye gunia.

Wakulima wakiwa wamevaa kinga za mikono wakichambua nyanya na kuondoa zile zilizoiva, kuziweka pembeni tayari kwa ajili ya kuuza.

Wakulima waliootesha migomba ndani ya shamba kubwa, yenye matawi marefu na ipo mikungu ya ndizi inayoning’inia kwa juu.

Mazao yenye rangi ya kijani yameota, baada ya wakulima kupanda mbegu ndani ya udongo uliowekwa kwenye hivyo vyombo vya plastiki.

Mkulima mwenye jinsia ya kiume aliye inama huku akikagua mazao aina ya nyanya, yaliyo pandwa shambani ndani ya mifuko ya plastiki meusi.

Wakulima wameotesha mazao ya aina tofauti, kama; vitunguu na spinachi, vilivyolimwa kwenye shamba kubwa.

Mabomba marefu yanayosaidia umwagiliaji, yamewekwa katikati kutenganisha vitita vya mboga zenye rangi ya kijani shambani.

Wakulima wapo shambani wakiliandaa shamba kwa ajili ya kulima. Wameshikilia majembe wakiwa na mashine yenye matairi mbele na nyuma.

Shamba, lenye migomba, yenye matawi mapana na marefu. Ipo mikungu iliyojaa ndizi ikining'inia.

Shamba lilojaa miti ya mipapai, lilolimwa na wakulima kwa kufuata mistari iliyonyooka.

Wakilima wakisimama na vikapu vyao vilivyojaa maparachichi vikiwa vinapimwa kwenye mzani tayari kwaajili ya kuuza.

Mashine ya kupalilia yenye vijembe vikali kwa mbele na nyuma ina matairi makubwa ikiendeshwa na mkulima.

Mashine inayosaidia kulima shambani inayoendeshwa na mkulima na pia ina vijembe vinavyochimba udongo na matairi mbele na nyuma.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki na mabomba marefu meupe yaliyo wazi kwa juu, juu yake yamewekewa maji pamoja na virutubisho ili kusaidia mimea kukua.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vilivyotobolewa juu ndani yake mna maji, virutubisho vya mimea pamoja na udongo.

Mashine inayoendeshwa na mkulima inayosaidia kulima, kuvuna na ina vijembe vinavyo chimba udongo, pamoja na mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo, ipo shambani ikiendeshwa na mkulima na matairi na jembe kwa ajili ya kuchimba udongo.

Mboga aina ya spinachi zimepandwa katika upandaji wa kisasa kwa kutumia mabomba yaliyopandikizwa mbegu humo na kuwekewa udongo pamoja na taa kwa juu.

Mashine ya kulimia, kupandia na kuvunia, yenye matairi makubwa mbele na nyuma na inayotembea kwa kuendeshwa na mkulima.

Mashine ya kulimia yenye matairi mbele, na nyum ipo shambani ikiendeshwa na wakulima.

Mashine yenye vijembe na matairi mbele na nyuma inayoendeshwa na mkulima kwa ajili ya kulimia, kupalilia na kuvuna ipo shambani.

Mashine inayoshikiliwa na mkulima, kinachokata nyasi na kina matairi mbele na nyuma ikizunguka ndani ya shamba.

Mashine inayosaidia kulima shambani, inayoendeshwa na mkulima na pia ina matairi makubwa, mbele na nyuma na vijembe inayochimba udongo.

Mashine ya kulimia, kupandia na kuvunia, yenye vijembe matairi makubwa mbele na nyuma, ipo shambani ikiendeshwa na mkulima.

Mashine inayotembea yenye matairi ipo shambani kwa ajili ya kupalilia, kupanda na kuvuna mazao.

Mashine za kisasa zinazotumika kuoteshea mimea, ambazo zimewekwa ndani, zikiwa zimefungiwa taa kwa juu.

Kilimo cha kisasa zenye kinachotumia mashine, zenye umbo la mkono, zinazonyanyua na kuhamisha mboga ambazo tayari zinahitaji mwanga na zingine huzimwagilia.

Mashine yenye matairi na vijembe linalosadia kutengeneza matuta, kulima na kupalilia likiwa shambani.

Samaki wadogo waliopo wengi wenye rangi nyeupe, njano na nyeusi wakiwa ndani ya maji wanafugwa.

Samaki wadogo wamewekwa ndani ya beseni kubwa lililo jaa maji pamoja na mashine zinazo ingiza maji.

Kilimo cha aina ya samaki wa kambale, ni warefu wenye vichwa vipana kama vya nyoka. Wamefugwa kwenye bwawa na wamezaliana wengi. Wapo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Kilimo cha samaki Rangi ya chungw, ni Wadogo Wapo ndani ya maji Wamefugwa

Samaki wanaovunwa kwenye dimbwi lenye maji kidogo yanayomiminika, yakizungukwa na mawe ya aina tofauti.

Visima vipana vyenye maji na samaki ndani yake na kwa juu vipo vyombo vya kupandia mbogamboga, ambayo yameunganishwa na mabomba yanayotoa maji kutoka kwenye hivyo visima.

Bwawa la samaki, lililotenganishwa sehemu nyingi na hufuga samaki aina mbalimbali kwaajili ya kuuza.

Kwenye msitu mkubwa uliojaa miti mirefu kwa mifupi, yenye matawi yakiyoshikamana juu na chini.

Katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu kwa mifupi, na matawi marefu ya kuning'inia na kushikana, umepita mto usiokuwa na maji mengi.

Msitu uliojaa miti mirefu na mifupi yenye matawi ya kuning’inia, katikati yake kuna mto unaopita juu ya miamba.

Msitu mkubwa uliyojaa miti ya aina tofauti madogo, mikubwa yenye majani na matawi marefu na yanayoning'inia. Katikati ya msitu kuna mto unayoigawanya sehemu mbili na juu ya mto kuna daraja.

Mkulima amesimama katikati ya shamba akinyooshea umoja yamepangwa kimakundi fahamishwa kidogo kutoka tuta moja kwenda lingine.

Msitu mkubwa, wenye miti yaliyoshikamana, wenye matawi ya kuning'inia yanayoziba eneo hili kwa juu na majani mafupi.

Miti mirefu na mifupi yenye majani ya kuning'inia inayozunguka njia ya kuingia msituni yenye uzio wa chuma.

Msitu uliojaa miti na matawi ya kuning'inia kando yake upo mto uliofunikwa na nyasi

Kinjia cha uchochoro kinachoingia ndani ya msitu mkubwa wenye miti mingi, yenye matawi marefu na mimea ya aina tofauti.

Msitu wenye miti mirefu na matawi yake yakuninginia, upo mto katikati unaomwaga maji yake kwenye dimbwi kutoka kwenye muinuko.

Kilimo cha kisasa kinachotumia Vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeupe vinavyotobolewa kwa juu, Ndani yake Kuna maji na mbegu za mimea.

Mbele ya shamba linalotumia kilimo cha kisasa, vipo vyombo vya plastiki aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake kuna maji, udongo na mimea amesimama mkulima.

Mkulima mwenye jinsia ya kiume, akiwa amevaa nguo nyeusi, ameshikilia ndoo ya maji. Huku akimwagilia bustani yake yenye mazao yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mabomba yanayopitisha maji na virutubisho ambavyo vinasaidia mboga zenye rangi ya kijani kuchipuka kutoka kwenye vishimo vidogo vilivyopo juu ya bomba.

Mboga zenye rangi ya kijani kila shina na shimo lake ambalo limetengenezwa kwenye mabomba marefu, yaliyopandikizwa udongo na mbegu zake.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba meupe, marefu, yaliyolazwa na kutobolewa vitundu kwa ajili ya kupitishia mbegu na udongo, na mboga zinachipukia kwenye hivyo vishimo.

Upandaji wa kisasa wa mboga zenye rangi ya kijani, kwa kutumia maji na bomba ambalo linakuwa na vitundu ambavyo humo unaweka mbegu na mawe ili kushikilia mashina.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba marefu meupe yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna mimea yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba marefu, yaliyotobolewa na kuwekwa mashina ya mboga. Ndani ya mabomba hayo, kuna maji yanayosaidia mimea hiyo kukua.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia mabomba marefu, meupe yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna maji, udongo au mawe na mbegu za mimea au mazao kama spinachi.

Bustani ya kisasa inayotumia mabomba yanayopitisha maji, yaliyotobolewa kwa juu na kuwekewa vishimo, udongo na mbegu ili kupandikiza mazao.

Kilimo cha kisasa kwa kutumia mabomba yaliyopasuliwa katikati, ilikutengeneza nafasi ya kuweka udongo na mashina ya mbogamboga, yaote kutoka kwenye hivo vitundu.

Mboga zenye rangi ya kijani yenye majani yakiwa yamechipuka Kutoka kwenye Mabomba yaliyounganika na kujazwa udongo ndani kilimo hichi ni cha kisasa.

Mboga zenye rangi ya kijani zilizooteshwa kwenye mabomba marefu meupe, yaliyotobolewa na kupandikizwa mbegu zake, na mabeseni yenye rangi nyeusi yalilowekwa chini.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba yaliyounganishwa ambayo ndani yake kumechipuka mboga zenye rangi ya kijani ziitwazo Spinachi.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba marefu meupe yaliyolazwa na kutobolewa kwa juu ndani yake kuna maji, udongo au mawe na mbegu za mimea ya kijani.

Upandaji wa kisasa unaotumia mabomba yaliyotobolewa na kuwekwa udongo na mbegu, na mazao yanaota kutoka kwenye hivyo vishimo.

Mkulima mdada anaye vuna mazao yake, aliyo yapanda kwa njia ya kisasa inayo tumia mabeseni, maji na kuweka mawe makubwa ndani yake au udongo.

Kilimo kinachotumia mabomba meupe yaliyotobolewa na kujazwa maji na udongo ndani yake, zimechipuka mboga za mkulima tayari kwa ajili ya kutumia.

Mashina ya majani haya mafupi yenye rangi ya kijani yamepandwa kwenye kila tundu ya hili bustani ya kisasa.

Shamba lililolimwa mazao aina ya nyanya, mashina yake yameshikiliwa kwa juu na kamba na kuzungushiwa kwenye vijiti.

Mashine inayosaidia kulima shambani, Inayoendeshwa na mkulima, na pia ina vijembe vibavyochimba udogo. Matairi mbele na nyuma.

Kilimo cha mazao aina ya kitunguu, yamevunwa na kukusanywa mahali pamoja tayari kwa ajili ya kufunga na kupeleka sokoni.

Wakulima wakiwa wameyavaa vikapu vikubwa, wanavyowekea majani yenye rangi ya kijani, wanayoyavuna kutoka kwenye shamba.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wenye rangi ya kaki wapo kwenye banda lao wakipewa chakula dawa na maji.

Shamba kubwa lililojaa kuku wanaofugwa, wakiwa wanapewa chakula na maji ndani.

Shamba kubwa lililopandwa mahindi yenye majani marefu ya kuinuka na rangi ya kijani, kwa kufuata mistari na kutenganisha tuta moja na lingine.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wapo kwenye banda kubwa, wamewewekewa chakula pamoja na maji.

Ndani ya kiwanda wapo wafanyakazi walio vaa sare, kwanzia juu kofia, makoti, wakiwa wakifungasha mauwa tayari kwajili ya kuuza.

Kilimo cha kisasa ambapo uyoga mweupe umeoteshwa kwa wingi ndani ya shamba kubwa. Ni kwa ajili ya kuuza.

Migomba yenye matawi marefu yamepandwa kwenye shamba huku yakizungushiwa wavu wenye rangi ya blue .

Shamba kubwa linalo tumia mashine zenye matairi kwa ajili ya kuvuna, kupanda mbegu na kupalilia.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe, wamepangwa katika ustadi ndani bandani mwao. Wakiwa wanakula chakula, na viele vyao vimejaa maziwa. Kwenye sakafu yao pametapakaa kinyesi chao.

Vifaranga vya kienyeji vyenye rangi nyeusi, njano na madoa meupe, wakiwa wanakula chakula na kunywa maji kwenye vifaa vyao ndani ya banda lao.

Bomba nyeusi refu inayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea ya rangi ya kijani yaliyo oteshwa limelazwa na mkulima ili kuweza kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayo saidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa shambani, yamelazwa nakumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa. Yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu ya kumwagilia maji kwenye bustani, yamepita pembezoni mwa vitita vya mboga yenye rangi ya kijani.

Mabomba marefu yanayotokea chini shambani yakifyonza maji kutoka kwenye bwawa ili kumwagilia mazao.

Umwagiliaji unaotumia bomba kubwa lililotobolewa kwa ajili ya kupitisha maji, kumwagilia shamba.

Mabomba marefu meupe yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa. Yamelazwa na kumwaga maji, katikati ya matuta.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe, limelazwa shambani likiwa limetobolewa pande zote mbili, matobo mengi yanayomwagilia maji kwenye mazao yaliyopo shambani.

Mabomba marefu yaliyounganishwa na bomba kubwa, yanayopita katikati ya shamba, tayari kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Mabomba meupe marefu yaliyounganika pande zote yamepita katika shamba tayari kwa ajili ya kumwagilia.

Mboga za kijani kwenye bustani zimepandwa zikimwagiliwa maji na mabomba marefu yaliyowekwa katikati yao.

Mandhari yenye milima, ambayo imefunikwa na mimea ya aina tofauti na miti mirefu na mifupi.

Eneo lenye ziwa linalozungukwa na milima mirefu, ambayo yamefunikwa na mimea yenye rangi ya kijani.

Mandhari ya mikusanyiko ya miti sehemu tofauti. Nyaya na nguzo za umeme zinazopitisha umeme, wa umbali mkubwa. Pamoja na ziwa linalopokea maji, kutoka kwenye mito midogo.

Mandhari iliyojaa miti mirefu na mifupi, yenye matawi ya kuning'inia iliyoifunika milima na kwenye mabonde kuna makazi ya watu yaliyosambaa.

Mto mrefu wenye maji kidogo, unaotenganisha ardhi sehemu mbili. Kwenye nchi kavu, kuna miti mingi mifupi.

Eneo iliyofunikwa na mimea yenye rangi ya kijani, katikati inapita mto mkubwa, wenye kona nyingi, na juu ya mto kuna daraja .

Eneo lenye milima mikubwa, ambayo juu yake kuna mabarafu na kwa chini kuna mimea midogo.

Eneo lenye milima iliyo inuka juu na kufunikwa na miti mifupi na mirefu kwa sehemu tofauti, imechongwa barabara katikati ili kuruhusu magari na watembea kwa miguu.

Eneo lililojaa miti, iliyotawanyika kwenye mabonde makazi ya watu na kwenye miinuko mashamba na barabara.

Mandhari iliyojaa miti ya aina tofauti, mirefu, mifupi, pamoja na udongo mwekundu, na nyasi fupi.

Eneo lililo chongwa barabara na huku pembezoni kuna miti, iliyokauka mirefu na kwajuu zaidi kuna miamba mirefu iliyo kauka.

Eneo lenye milima mirefu mikubwa linalofunikwa na mabarafu limetenganishwa na barabara pembezoni kuna mimea inayohimili baridi.

Miti iliyosambaa na makazi ya watu ya kuhesabika lipo kwenye eneo lisolokuwa na milima wala mabonde

Eneo lenye barabara iliyochongwa, mbele kuna mimea ya aina tofauti na miti mirefu iliyosambaa, na katikati kuna mlima mkubwa.

Mandhari yenye misitu mikubwa na milima na mabonde yaliyokuwa na mashamba ya kulimia na miti iliyosambaa.

Eneo lililojaa nyasi zilizo kauka na zingine za rangi ya kijani, kwa mbele kuna miti mirefu na kwa mbele zaidi kuna milima.

Wamama wafugaji wamesimama mbele ya shamba lao, wakimshikilia mbuzi ili kumuweka alama kwenye sikio moja wapo asipotee.

Wakulima wanyuki wamevaa sare yenye rangi nyeupe, wakiwa wanaatoa nyuki, ili kupata na kukusanya asali, tayari kwa kuuza.

Nyuki wanaofugwa kwenye makabati yaliyozungushiwa wavu, wapo wafugaji wakifunua na kuangalia asali, wakiwa wamevaa nguo za kuzuia kung'atwa nyeupe na vikofia kwa juu.

Wafugaji wa nyuki wamejijaladia Kofia kichwani zenye ne, miguuni mabuti na makoti yanayowafunika mwili mzima adi mikononi.

Mfugaji wa bata yupo shambani kwake akiwamiminia chakula kwenye vyombo maalumu huku akiwajulia hali.

Kuku wa kienyeji wenye rangi nyeupe na kaki, wamesimama na wengine wanakula chakula. Majani yaliyowekwa kwenye shamba lao.

Bata wenye rangi nyeupe, nyeusi na wale wa mchanganyiko wapo pamoja ndani ya banda wakiwa wanakula chakula.

Mbegu za maua na mboga zimewekwa ndani ya vifungashio na kuning’inizwa ndani ya duka linalouza vitu hivyo.

Mbegu za mimea aina tofauti kama bamia, kabeji, mchicha zimepangwa kwenye duka ndani ya kabati lililo wazi na pia vimefungashwa kwenye mifuko.

Mbegu za maua yenye rangi ya njano nyeupe zambarau zimewekwa kwenye kifungashio na kuning'inizwa

Mbegu za mnavu zilizojazwa kwenye kifungashio cha kijani, tayari kwaajili ya kuuza.

Mbegu za mimea na mazao ya aina tofauti yamewekwa na kupangwa kwenye visahani kama vile mahindi kunde maharage na njugumawe,

Shamba kubwa la mahindi yakiyopandwa yakawekewa mbolea kwa mstari ili kutengeneza vitita na ukuaji mzuri wa mimea hiyo.

Mbegu za mazao aina ya kabeji zimefungwa vizuri kwenye vifungashio tayari kwa ajili ya kuuza.

Mbegu za maua zenye rangi ya njano, chungwa, nyeupe na zambarau zimewekwa kwenye vifungashio tayari kwa ajili ya kuuzwa na kuning'inizwa dukani.

Vibanda ambavyo vinafugia mbwa wa ulinzi. Vimetengenezwa kwa chuma, ili kuzuia mbwa kuving’ata kwa urahisi.

Mbele ya banda linalofugia wanyama aina ya mbwa, limezungushiwa uzio wa chuma wenye vitundu vidogo.

Banda linalofugia wanyama aina ya mbwa, limetengenezwa na mbao, ina sehemu ya kulia chakula na ya kulala.

Daktari wa mifugo amemweka mbwa mdogo juu ya meza akimkagua kuanglia kama anashida yoyote. Nyuma yake kuna vifaa na madawa ya kutibia magonjwa.

Mfugaji wa wanyama wa aina ya mbwa wanaofugwa amesimama ndani ya banda hilo pamoja na mbwa wake amevaa koti la bluu, suruali nyeusi na viatu vyeupe.

Banda la kufugia wanyama kama mbwa, mbuzi, paka, sungura lililotengenezwa na mbao yenye mlango na madirisha kwaajili ya kufugia.

Madaktari wa mifugo, mmoja amevaa nguo nyeupe, na mwingine amevaa nguo za rangi ya bluu. Wapo wamemshikilia mfugo wakimuangalia, na kumpa dawa.

Wanyamapori aina ya tembo wakubwa kwa wadogo, wakitembea kwa pamoja. Wapo msituni wakila chakula.

Mnyamapori aitwae twiga, mwenye shingo ndefu na amesimama nyuma ya chuma, nyuma yake kuna mandhari ya miti mirefu.

Mnyama pori aitwaye punda miliya, mwenye mistari meupe na meusi akiwa anatembea kwa kasi kwenye msitu wenye miti iliyosambaa.

Wanyamapori ni aina ya tembo, ni wadogo, wanaopewa huduma ya chakula, dawa na walinzi wao.

Kifaru mdogo yupo kwenye hifadhi ya wanyama pori, amezungukwa na watalii wanao jaribu kumshika.